Duka dogo, ambalo linauza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Ambazo zimehifadhiwa katika chupa au paketi za plastiki, zikiwa na vibandiko zinazoonesha jina la dawa hiyo pamoja na matumizi, na kupangiliwa katika rafu za mbao.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ambayo ina madini yanayosaidia kuku wadogo kukua kwa haraka zaidi ,ikiwa imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Dawa ya mifugo inayotumika maalumu kwa kondoo na mbuzi, ambayo ina madini maalumu yanayosaidia katika ukuaji wa mifugo hiyoo, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua vijidudu kama vile mbung'o au kupe, wanaopenda kuishi katika ngozi au manyoya ya mifugo kama ng'ombe, kondoo nakadhalika.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua wadudu kama vile kupe au mbung'o ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya au ngozi za mifugo kama ng'ombe, kondoo au mbuzi ikiwa imehifadhiwa vizuri kwenye kopo dogo la rangi nyeupe.

Dawa ya kimiminika yenye ujazo wa lita moja, ambayo hutumika kwa mifugo kama vile ng’ombe, kondoo na nguruwe. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ya plastiki. Ikiwa na kibandiko inayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika makopo meupe, yakiwa na vibandiko ambavyo vinaonyesha jina la dawa hizo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ambapo ina virutubisho ambavyo vinavyosaidia kuku kukua kwa haraka, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ya plastiki kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hio, namna ya kutumia pamoja na ujazo kuwa ni kilo moja.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika maalumu kwa ajili ya kuku, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo la rangi nyeupe pamoja na paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Vyote vikiwa na jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wawili wakiwa wamevaa kofia vichwani, miwani, barakoa wakiwa ndaini ya kiwanda kidogo chenye mitambo au mashine ambazo zinatumika kufunga mifuko ya plastiki iliyo na pembejeo za kilimo.

Dawa maalumu inayotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri, katika kopo la plastiki na kufungwa ili isiweze kumwagika, ikiwa na kikaratasi ambayo ina jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Ulimaji wa zao la maparachichi ambayo yamevunwa kutoka katika miti na kupangwa kwenye makreti ya rangi ya njano, yakiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa wakiwa wanachuma mbegu za mazao hayo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika shamba lililopandwa karoti wakiwa wanazivuna kwa kuzichimbua kutoka ardhini, na kuhifadhi kwenye magunia tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limeteshwa miti ya mipapai iliyopangana katika mistari iliyonyooka kila mmoja ikiwa na kundi kubwa la mapapai, ambayo yamekomaa na yapo tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambayo yamevunwa na kumenywa, yakiwa yamesambazwa chini ili yapigwe na mwanga wa jua na kukauka ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkusanyiko wa migomba mirefu na mifupi iliyopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mianzi migomba hiyo hutoa mikungu mikubwa ambayo inakuwa na ndizi zinazoenda kuuzwa masokoni.

Kija a wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, akiwa anayakwanyua kutoka katika mimea na kuyaweka katika kundi kubwa, ambapo anayaweka kwenye ndoo ili kwenda kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa migomba mingi ambayo imezaa mikungu iliyo na ndizi nyingi iliyokomaa, akikata mikungu hiyo ilikupeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mazao mbalimbali ya biashara yakiwemo karoti, vitunguu, mboga za majani ambazo zimewekwa katika toroli la kusukumwa kwa mikono lenye tairi moja kwa mbele. Vikiwa vinapekekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wapo chini ya mti wenye kivuli kizuri, wakiwa wamevuna maparachichi kutoka kwenye miti na kuyahifadhi katika makreti ya rangi ya bluu yakiwa tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, ambazo zimepandwa katika mashamba na kushikiliwa kwa fito refu za miti ambazo zinasaidia mimea kukua ikiwa imesimama, pia kuna mipira ambayo imelazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji ili husaidia mazao hayo yakue na kupelekwa masokoni.

Mama akiwa amesisima katika shamba kubwa lililopandwa migomba mingi, ambayo inatoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa amechuchumaa katika shamba, akiwa anachimba shimo ili kupanda zao la mgomba ambao unatoa ndizi, zikikomaa hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa katika shughuli ya kuvivuna kwa kuvichimbua na kupanga kwenye makterti ili kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua kutoka katika ardhi na kupanga kwenye makundi kisha kuwekwa kwenye magunia na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa bado zinaning'inia katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa bado hazijaiva kwa ajili ya kupelekwa masokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyekundu akiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi kwa ajili ya biashara akiwa amebeba mananasi mawili akiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba ambapo amevuna pilipili hoho na kuzipangilia katika magunia makubwa, ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu na kijani kumaanisha kuwa zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Upandaji wa zao la pilipili kwa ajili ya biashara, ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani. Pilipili hizo zikiwa za rangi ya kijani na nyekundu, zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichambua na kuvipanga katika gari kubwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi kwa kuvichimbua, kutoka kwenye ardhi na kuvihifadhi katika ndoo ndogo ili kwenda kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi chini wakifanya zoezi la kuchambua mbegu la zao la kahawa ambazo wanazipanga vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Watu wa jinsia tofauti wakiwa katika sehemu ambapo kuna mikungu ya ndizi iliyokusanywa pamoja. Ndizi hizo zikiwa zimekomaa na zikiwa zinauzwa kwa mtu atakayehitaji.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwaajili ya biashara, ambavyo bado vipo shambani vikivunwa, ambapo vimekatwa miche ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, vikiwa tayari kupelekwa masakoni kwaajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali kwa ajili ya biashara, kama vile nyanya zilizostawi kutoka kwenye mche inayoota ikifuata fito refu, pamoja na mboga za majani, ambazo zimepangwa katika matuta.

Mkulima wa kiume ambae amesimama katika shamba lililopandwa miti mingi ya maparachichi ambayo yamekomaa na yapo tayari kwajili ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanavuna matunda ya mazao hayo na kuyachambua vizuri ili kupelekwa masokoni Kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa ameinama katika shamba kubwa, akiwa anakagua mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba malefu yaliyotobolewa na hudondosha maji kwa njia ya matone, akiangalia kama mazao hayo yapo tayali kwaajili ya kupelekwa sokoni kwakuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa mazao hayo, na kuyapangilia katika magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yamewekwa juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha makopo hayo yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Wakulima waliovaa mavazi ya kijani na mmoja akivaa mavazi mekundu wakiwa wanachuma zao la maparachichi, kutoka katika mti na kuhifadhi kwenye makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba dogo lililopo mbele ya nyumba za makazi ya watu, wakiwa wanakagua mazao yaliyopandwa kwa mistari iliyonyooka kama yapo tayari kwa ajili ya mavuno.

Mazao ambayo yamekua katika mashine za kisasa ambazo zinatumika kufatilia ukuaji wa mazao hayo kwa kupima hali ya joto iliyopo ndani ya chumba, mwanga unaopatikana kwenye taa zilizofungwa juu na mabomba ambayo huleta maji na dawa kwenye mazao hayo.

Mashine ya kisasa ambayo ina matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo inayoitwa trekta, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inaitwa trekta ikivuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hukata nyasi ndefu zilizo katika mashamba ikiwa ni hatua za uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo au uvunaji.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matahiri makubwa ambayo inatumika katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali yanayozunguka na kukata nyasi ndefu zilizopo mashambani.

Mashine za kisasa zinazojiendesha zenyewe, kufuatilia mwenendo wa ukuaji wa mazao yaliyopandwa kwa kupima hali ya joto iliyopo katika chumba, mwanga unaopatikana kwenye taa pamoja maji au dawa zinzohitajika.

Mashine za kisasa ambazo hujiongoza zenyewe kufuatilia uendeleaji wa mazao yaliyopandwa kwa kupima hali ya joto iliyopo katika chumba, mwanga upatikanao kutoka kwenye taa zilizofungwa na mbolea ambazo zipo katika udongo au unyevunyevu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili ambayo ina injini, inayozungusha chuma chenye ncha kali kinacho tifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu katika mashamba.

Mashine ya kisasa ambayo inaitwa trekta yenye matairi mapana ikiwa inavuta vyuma vizito kwa nyuma vinavyotumika kwa ajili ya kufyeka au kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye mataili makubwa, ambayo hutumika katika uvunaji au uandaaji wa mashamba ikiwa na vyuma vilivyo na mapanga yenye ncha kali yanayotumika kukata nyasi ndefu mashambani.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inaendeshwa na dereva ikivuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao au mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta vyuma vilivyo na ncha kali, vinavyokata nyasi refu pamoja na kuzifunga katika makundimakundi.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa imefunga vyuma vizito kwa nyuma vyenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanakata nyasi refu pamoja na kuyakusanya sehemu moja kwa mafungu.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika kama mbadala wa jembe la mkononi inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na injini inayozungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

mashine ya kisasa ambayo inaitwa trekta yenye matairi mapana, ikiwa inavuta vyuma vizito na vyenye ncha kali vinavyo. vinavyochimbua ardhi au kupasua ardhi, tifuatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu."

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga yenye makali, ambayo huzunguka kukata nyasi refu zilizopo mashambani ikiwa ni katika hatua za uandalizi wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia injini, kuzungusha vyuma vyenye mchakato vinavyotumika kutifua ardhi au udongo ambapo inakata nyasi zinazoota ikitumika kwa ajili ya kupalilia au kutifua ardhi ili kupandwa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu na njano kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji safi yaliyopo katika tangi dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo likiwa na taa iliyofungwa juu inayotoa mwanga kwa samaki hao.

Samaki wa aina mbalimbali wenye rangi tofautitofauti ambao wanafugwa kwa ajili ya urembo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tangi dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wadogo wenye rangi ya dhahabu kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo pia kukiwa na urembo wa maua yaliyopo ndani ya maji hayo pamoja na mwanga utokanao na taa iliyofungwa juu.

Samaki wa kufugwa wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na njano, ambao hufugwa kwa ajili ya mapambo, wakiwa katika maji masafi yaliyopo ndani ya tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia kioo; kukiwa na urembo wa maua yaliyopo ndani ya maji hayo pamoja na taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, ambao unafanyika katika visima vilivyo na maji masafi, vikiwa vimetenganishwa kwa makundi yaliyo na samaki wa aina moja.

Miche midogo ya miti ambayo imepandwa katika vifuko vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miti hiyo kukua na kupangwa katika makundi ya miti aina moja.

Vijana pamoja na wazee wakiwa pamoja katika bustani ndogo, ambapo kuna miche midogo ya miti imepandwa katika vifuko vya plastiki vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia miti hiyo midogo kukua.

Mazingira mazuri ya msituni kukiwa na miti mirefu iliyofungamana , pamoja na mfereji unaotiririsha maji masafi, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao ambalo linawasaidia watembea kwa miguu kuvuka mfereji huo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mazingira ya msituni ambapo kumekatwa miti michache, akiwa makini akichunguza kisiki cha mti huo ili kujifunza mambo mbalimbali.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mingi iliyofunga pamoja na mfereji unaotiririsha maji taratibu, ambapo kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao linalowasaidia watembea kwa miguu kuvuka mfereji huo.

Mzee akiwa katika bustani ndogo amechuchumaa akiwa anakagua miche ya miti midogo ambayo imepandwa katika mifuko midogo ya plastiki iliyo na udongo wenye rutuba na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huoteshwa katika mabomba yaliyo na vitobo, ambapo mimea huchomoza na mizizi kudumbukizwa ndani ya maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu ya mabomba, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua; pamoja na mwanga utokanao na taa iliyofugwa juu katika chumba hicho.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimepandwa katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiohitaji kutumia udongo bali mimea huota kutoka katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hundumbukizwa kwenye ndoo iliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mkulima akiwa anakagua mazao ambayo yanachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mfumo wa upandaji wa mazao usiotumia udongo bali mimea huchukua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake yanawekwa maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Upandaji wa mazao ambayo yanachipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinaota kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mfuniko ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hayo kukua.

Mabomba marefu yaliyosimamishwa ambayo yana matobo madogo yanayotumika kwa ajili ya kulimia mboga za majani zinazochomoza kwenye matundu hayo, huku ndani kukiwa na maji ambayo yana dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea kukua.

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao yanayoota kupitia katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, ambazo zimepandwa katika karai dogo la rangi jeusi, chini kukiwa na ndoo ya maji na mpira ambao unaleta maji kwenye karai hilo. Maji hayo yana dawa na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua, pasipo kutumia udongo.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo hupandwa katika kikarai kidogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu; vinavyo saidia mboga hizo kukua.

Kijana wa kiume akiwa anakagua miche ambayo inachomoza kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yaliyochanganyika dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matumdu ya mabomba marefu ya rangi jeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na vilutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mboga za majani usiotumia udongo bali mboga huchipua kutoka katika matundu madogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinazochipua kutoka kwenye matundu ya chombo, ambacho ndani yake kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchomoza kutoka katika matundu ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao haya.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika mfuniko wa rangi ya njano, huku mizizi ikidumbukizwa kwenye maji, yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mfuniko ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

mimea ambayo inachomoza kutoka katika matundu ya bomba la rangi jeupe lililosimama ndani likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosahidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani mbazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa, na nyama yao huandaliwa vizuri au kusagwa, kisha kuhifadhiwa katika pakiti ambazo hupelekwa kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Mazao yaliyopandwa katika mstari iliyonyooka yakiwa ndani ya uzio uliyotengenezwa kwa kutumia vitambaa vyeupe, vinavyodhibiti mwanga wa jua pamoja na wanyama au wadudu wanaoharibu mazao ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Kuku wengi waliokusanyika katika chumba kimoja wakiwa wanapata maji na chakula kutoka katika vyombo maalumu vilivyoning'inizwa, kuku wako hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kishwa nyama yao kusafishwa na kuhifadhiwa vizuri katika paketi ndogo zilizopimwa na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Nyanya zilizoiva vizuri za rangi nyekundu zikiwa zimapangiliwa katika vyuma au mitambo, inayotumika katika uchakataji wa nyanya hizo na kuzibadilisha kuwa vimiminika na zikihifadhiwa katika paketi au makopo na kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa au masokoni.

Wakulima wawili waliovalia makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanachuma mazao na kuyapanga katika makreti, ili kupelekwa katika viwanda kwa ajili ya uchakataji na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa walio na rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi kubwa lililotengenezwa kwa chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwajili ya kuchinjwa na nyama yao husafishwa vizuri na kuandaliwa au kusagwa na kuhifadhiwa katika pakiti ndogo; ili kupelekwa sokoni au kwenye maduka makubwa kuuzwa.

Mazao ambayo yamepandwa katika eneo maalumu lililozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua, pamoja na wanyama au wadudu wasiharibu mazao hayo, ambayo hupelekwa viwandani kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Sehemu maalumu ambayo imetengwa na kuzungushiwa uzio wa vitamaa vyeupe. Ikipandwa mazao mbalimbali ambayo hupeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Eneo maalumu lililotengwa na kupandwa mazao yaliyojipanga kwa mistari iliyonyooka na kuzungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua, mimea hiyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kua bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na yambele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa, na nyama yao kuandaliwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa katika pakiti ndogondogo, na kupelekwa masokoni au kwenye maduka makubwa kuuzwa.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa katika kiwanda ambacho kina mitambo au mashine ambazo zina nyanya zilizopangwa juu yake. Zikiwa zinachakatwa na kubadilishwa kuwa katika mfumo wa kimiminika na kuhifadhiwa katika paketi au makopo, ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kusagwa na kuwa unga ambao hufungwa vizuri na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni, yanayotumika kupikwa.

Wakulima wakiwa wamemwaga chini mbegu za zao la kahawa wakiwa wanachambua zile nzuri, ambazo zinafaa kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kubadilishwa kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao ikiwa imefunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mitambo ya kisasa au mashine ambayo yana makreti yaliyo na nyanya ndani yake, nyanya hizo uchakatwa na kubadilishwa kuwa kimiminika na kuhifadhiwa katika makopo au katika paketi za plastiki na kupelekwa kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda ambacho, kina mashine au mitambo iliyotengenezwa kwa kutumia chuma, wakiwa wameweka zao la pilipili hoho za rangi ya kijani kwenye mitambo hiyo, ili kuchakatwa na kubadilisha kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unao tumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, ambapo mifereji midogo huachwa Kati ya matuta, maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika shamba na kutobolewa matundu madogo, ambayo kudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na bomba refu ambalo limelazwa na kutobolewa matundu makubwa yanayorusha maji ambayo yanatiririka kufuata mkondo wa mfereji mdogo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Kijana wa kiume akiwa anaunganisha mabomba marefu ambayo yamelazwa kwenye matuta ya mazao, na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone, katika miche ya mazao ambayo inaingia kwenye mizizi na kusaidia mazao hayo kuota vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na bomba refu ambalo limetobolewa na kumwaga maji kwenye mifereji midogo ambayo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na mifereji midogo inayoachwa baina ya matuta ambapo maji ufata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika shamba kubwa, ambapo bomba la maji hufungwa katika kifaa kinacho zunguka na kurusha maji kwa nguvu kubwa, inayodondoka kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu na nene hulazwa, kisha mabomba madogomadogo huunganishwa kwenye bomba nene ambalo linatobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayorusha maji kwa nguvu kubwa na kushuka chini kwa mfumo wa matone kama mvua.

Mazingira mazuri na yakuvutia yenye mfereji ambao unatiririsha maji taratibu. Pembezoni kukiwa na shamba lililopandwa mazao ya rangi ya kijani pamoja na miti mirefu na vichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia kukiwemo milima pamoja na miti mirefu, kukiwa na majani yaani yanayovutia, juu kukiwa na anga la bluu na zuri.

Mazingira mazuri na kuvutia ya hali ya kitropiki kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Mazingira yenye eneo lenye uwazi mkubwa kukiwa na miti michache mrefu pamoja na vichaka vifupi vya rangi ya kijani, ambavyo vipo pembezoni mwa barabara ndefu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari na kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti michache pamoja na safu za milima mirefu zikiwa zinaonekana kwa mbali.

Mazingira yaliyo na uwazi mkubwa kukiwa na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na wingu zito lililofunga la rangi nyeupe, kumaanisha kua mvua inataka kunyesha.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na miamba iliyopandiana, mkubwa ukiwa chini na mwamba mdogo ukiwa juu, yakitengeneza umbo zuri. Huku pembeni yakizungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yenye vichaka vidogo vilivyokauka kutoka na kukosekana kwa maji katika eneo hilo, kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na wanyama mbalimbali kama vile: twiga mwenye shingo refu na miguu mirefu, pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na tembo wakubwa.

Mazingira mazuri na yakuvutia ya uoto wa asili yaliyo na kijani kibichi, kumaanisha mvua nyingi hupatikana sehemu hiyo ambapi ni miti, nyasi pamoja na vichaka kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na miti mirefu imekuwa ikiwa mbalimbali pia kuna safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri yaliyo na uwazi mkubwa wenye nyasi refu za rangi ya kijani, kukiwa na barabara nyembamba za watembea kwa miguu kwa mbali kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira yenye miti mingi na vichaka vilivyofunga, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pembezoni mwa barabara refu ya vumbi, ambayo hutumiwa na vyombo vya moto au magari.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, ulio na nyasi zilizokauka za rangi ya njano, miti mirefu, pamoja na safu za milima mirefu, zikiwa zinaonekana kwa mbali.

Madharini nzuri na kuvutia ya mbuga za wanyama, ambayo iko na mto unaotiririsha maji taratibu ambayo yana ndege wa rangi nyeupe wa kila samaki au wadudu wadogo. Pendezani kukiwa na nyasi fupi pamoja na tembo wanaokula nyasi hizo."

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo zimeota pembezoni mwa barabara ndefu ya vumbi, ambayo inatumiwa na vyombo vya moto au magari.

Mazingira mazuri ya eneo lenye uwazi mkubwa likiwa na nyasi refu ambazo ni za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kila mmoja ukiwa umesimama peke yake.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mnyama ambaye ni twiga: mwenye shingo na miguu mirefu akiwa amezungukwa na miti pamoja na vichaka. Kwa mbali kukiwa na majengo ambayo ni makazi au maofisi ya watu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti ambayo imekua mikubwa, kwa mbali kukiwa na safu za milima na anga likiwa la rangi nyeupe.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na kundi la tembo ambao wanakula majani au nyasi kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Ufugaji wa mbuzi ambao wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya malisho ambayo ina majani ya rangi ya kijani ambayo ni chakula cha mbuzi hao.

Ufugaji wa mbuzi wa rangi mbalimbali wakiwa wanakula nyasi fupi zilizoko katika vichaka virefu, pembezoni mwa barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Wamama wawili ambao wanafanya zoezi la ufugaji wa mbuzi wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanamfunga kamba shingoni ili asiende kula mazao ya mahindi yaliyo pandwa katika sehemu hiyo.

Ufugaji wa mbozi ambao wapo katika shamba lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo mbuzi hao hutumia kama chakula, pembezoni kukiwa na zao la mahindi yaliyopandwa, lakini hawawezi kufikia kwa kuwa wamefungwa.

Vijana wawili wakike na wakiume wakiwa wanatoa chakula kwenye mfuko na kuwapa kuku wengi ambao wanafugwa, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa kuku wadogo ambao ni vifaranga wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kukiwa na vyombo maalumu vilivyotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe na wengine wa rangi nyekundu wakiwa katika eneo lenye uwazi na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanajitafutia chakula kwa kudonoa punje ndogo zilizopo katika ardhi.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia bati, kukiwa na vyombo maalumu vilivyoning'inizwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa ndani ya banda lililo na kuku wengi wa kufugwa akiwapatia chakula, kutoka kwenye mfuko na kuwawekea katika chombo maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba likiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone ambayo yanasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo, ndani yake kukiwa na udongo wenye unyevunyevu pamoja na rutuba, ambazo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa kwa makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ambapo kuna jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi itakapokuwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mifuko midogo ambavyo vina udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mboga hizo pamoja na picha ya mmea pindi utakapo kuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba yaliyotobolewa matundu madogo, yanayorusha maji kwa nguvu kubwa juu kisha kushuka chini kama matone ya mvua, ambayo huleta unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimewekwa katika mabakuli madogo yaliyopangwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonesha jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya chuma na kufungwa vizuri ili zisiweze kuharibika au kumwagika, kukiwa na jina la mbegu hizo kwenye kopo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone ambapo husaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika chombo kidogo, ambacho kina udogo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika mashamba kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ambazo zimeoteshwa katika sehemu maalumu ilio na eneo lenye uwazi likiwa limezungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua kuingia sehemu hiyo, mbegu hizo zikichipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa kwenye rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifaadhiwa katika kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hizo kwenye kifungashio na picha ya mmea pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa Katika makopo madogo ambayo yana udongo wenye rutuba, pamoja na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi, zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani kukiwa na mabomba marefu ya rangi nyeusi; ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matonye katika udongo, na kufanya kuwa na unyevunyevu ambao husababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika.

Mbegu za mazao zikiwa zimepangwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo, na kupangwa katika mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa mashambani kukiwa na mabomba marefu yaliyo yaliyotobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba likiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu uliosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kuekwa juu ya meza ikiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo kwenye paketi pamoja na jina la mbegu hizo ambayo ni kabichi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo picha ya mazao pindi litakapokua pamoja na uzito vimeandikwa katika paketi hiyo.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike kukiwa na jina la mboga hizo picha ya mboga pamoja na ujazo au uzito vimeandikwa kwenye pakiti.

Banda dogo ambalo limetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao likiwa na mlango wenye komeo pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu, kibanda hicho hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Kibanda kidogo cha mbwa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kugawanyishwa katika sehemu mbili; sehemu ya chini ambayo mbwa hulala na sehemu ya juu ya paa ambapo husimama, kukiwa na vyombo au sufuria zilizotengwa maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula na maji.

Banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na vyumba viwili vyenye milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, banda hilo hutumiwa kwa ajili ya kufugia mbwa.

Bango ambalo linatangazo linaloonesha huduma zinazotolewa kutoka katika kliniki ya wanyama, inayowajali wanyama wa kufugwa kama vile mbwa pamoja na paka.

Mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia akiwa amelala katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao juu kukiwa na paa la bati, kibanda hicho hutumika kwa ajili ya kumfugia mbwa huyo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa pamoja na mbwa wamesimama kwenye barabara nyembamba ya watembea kwa miguu, pembeni kukiwa na vyombo ambavyo zimetengwa maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbwa huyo.

Mbwa akiwa amesimama nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mianzi, akiwa anakula chakula katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango midogo na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Wanyama ambao ni mamba wakiwa wanatembea nchi kavu, wanyama hawa wana ngozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni pamoja na meno yana ncha kali na wanyama hao huwa wanakula nyama.

Mnyama anayeitwa mamba akiwa pembezoni mwa maji yanayotiririka katika mto, kwa kuwa mnyama huyo huishi kwenye maji akiwa na: ngozi ngumu, na mkia mrefu, kucha za miguuni pamoja na meno vikiwa vina ncha kali.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa pembezoni mwa mto unaotiririsha maji taratibu, wakitafuta samaki au wadudu wadogo kwa ajili ya chakula.

Wanyama wa porini ambao ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa anakula majani yanayopatikana kwenye miti pamoja na vichaka vilivyopo, sehemu hiyo pia kukiwa na sehemu yakupumzika au kulalia yenye kimvuli kizuri kitokanacho na mwavuli.

Ndege wa porini ambaye anamanyoa ya rangi nyeupe na nyeusi mwenye macho madogo na mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mirefu iliyo na kucha refu, akiwa anatembea katika nyasi fupi za rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa ndefu, na vijana ambao wamevaa makoti marefu ya rangi ya kijani pamoja na buti miguuni.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, masikio makubwa na mikonge ambayo ni mirefu inayotumika kwa ajili ya kulia chakula na kunywea maji.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye uzito na umbo kubwa, wakiwa na masikio makubwa na mkonge ambao wanautumia kwa ajili ya kulia chakula pamoja na maji, wakiwa katika eneo lenye uzio, pamoja na vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani.